Huduma ya meno inatolewa darasani, ambapo daktari anatumia mfano wa meno kuwafundisha wanafunzi jinsi ya kusafisha meno yao vizuri. Kijana mdogo amevaa shati la kijani, na anajifunza jinsi ya kutumia mswaki.

Mama na binti yake wanapiga mswaki kwa pamoja, wakifundishana umuhimu wa afya ya kinywa. Mama anamfunza binti yake jinsi ya kusafisha meno, ili kuhakikisha meno yao yanakuwa safi na yenye afya. Huduma hizi za meno ni muhimu tangu utotoni.

Bustani hii inatunza vizuri. Kuna nyasi nyefu na kijani kipichi. Nyasi zimekatwa vizuri na kuna njia ndogo zinazopita katikati. Kuna watu wako mbali na wanatembea. Maeneo kama haya ya afya ya mazingira huchangia afya ya jamii na kupunguza msongo wa mawazo.

Katika eneo hili maafa ya asili yametokea, nyumba na mazingira yamejaa uchafu, matope na mabaki ya miti. Nyumba zote zimejaa tope na kuna watu wachache wamesimama nje, wanatazama nyumba zao zilizoharibiwa. Jambo hili linaathiri afya ya mazingira na ustawi wa binadamu.

Katika barabara yenye maji mengi magari na watu wanajaribu kupita kuna mafuriko makubwa ambayo yamefunika barabara nzima na kuathiri shughuli za usafiri, Watu wanahangaika na wengine wanajaribu kuendesha magari yao kupitia maji hii ni uchafuzi wa mazingira kwani athari mbaya za mafuriko kwa jamii.

Watu kadhaa wanashirikiana kupanda mti wakiwa wameweka mikono yao juu ya mchanga, huu ni ushirikiano katika kulinda afya ya mazingira. Ni ishara ya umoja na kujitolea kwa jamii katika uhifadhi wa mazingira. Watu wanashirikiana kuimarisha afya ya mazingira.

Wanafunzi wanashirikiana kupanda miti, kila mwanafunzi anachimba shimo na kupanda mti. Jambo ambalo linasaidia sana kutunza mazingira na hewa safi. Wote wamevaa sare za shule na wanafanya kazi kwa ushirikiano.

Utunzaji wa mazingira unatekelezwa katika kituo cha usindikaji taka, ambapo mashine inamwaga takataka aina ya makaratasi yaliyokatwa kwenye eneo la kuhifadhi. Makaratasi haya ni mepesi na yanaanguka kwa kasi. Eneo hili lina takataka nyingi.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vya chuma, wakisubiri huduma katika chumba cha kusubiri cha hospitali. Wengine wamekaa kwenye benchi refu la mbao upande wa kushoto, huku baadhi ya wafanyakazi wa afya wako nyuma wakiwahudumia.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu anamtibu mteja wake kwa kutumia vifaa vya kisasa vya matibabu, mgonjwa amefungua mdomo na daktari anajikita kusafisha jino kwa sindano maalum. Mgonjwa anafanya matibabu katika hali ya utulivu, daktari anazingatia kazi yake ipasavyo.

Kijana huyu mwenye tabasamu zito amesimama akiwa amevalia koti na suruali yake, huyu ni mtabibu wa afya anawahudumia watu na kuwatibu magonjwa mbalimbali, ni kijana nadhifu na makini sana katika kazi yake.

Madaktari wanatumia vifaa vya hospitali kufanya upasuaji, wamevalia mavazi maalumu ya upasuaji na wamejikita katika kazi yao muhimu. Mazingira haya ni ya umakini na taaluma. Wanafanya kazi kwa makini sana ili kuhakikisha upasuaji unafanywa kwa usahihi.

Mwanamke huyu kijana anatabasamu akiwa amemshika mtoto wake mchanga, mwanamke huyu ana vazi la kijani anamuangalia mtoto wake kwa upendo, hiki ni kitengo cha watoto ambapo mwanamke huyu yupo, ni uhusiano mzuri kati ya mama na mtoto.

Familia hii ni yenye furaha baada ya kupata mtoto wao mchanga. Mama amekaa kando akiwa amevaa shati la kulalia la rangi ya waridi na kofia ya bluu baba amemshika mtoto kwa upendo, akiwa amevaa tisheti nyeusi. Mtoto amevaa mavazi mekundu yenye kofia ndogo wote wanamuangalia mtoto kwa upendo mkubwa.

Kundi la watu limekaa kwenye viti wakiwa wamebeba watoto wao wadogo. Wengine wameketi na watoto wao kwenye mikono wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Wapo katika mazingira ya nje wanasubiri huduma ya afya.

Daktari na msaidizi wake, wote wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya upasuaji na barakoa, wamesimama pamoja, wanafanya kazi ya upasuaji kwa watoto na wanajadili jambo kwa makini. Mavazi yao meupe yanafanya wawe nadhifu.

Katika kituo cha matibabu ya watoto, mwanamke huyu amembeba mtoto wake mgonjwa. Mtoto amelala akiwa amevalia mavazi ya michirizi, mwanamke amemshika mtoto huyu kwa upole na huruma nyingi.

Ndani ya eneo hili kuna kabati kubwa lenye dawa mbalimbali ambapo kuna vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwa makini, kabati hili linatumika kuhifadhi madawa salama na kufanya maduka yawe safi na yamepangwa vizuri maduka haya ya dawa.

Mwanaume amevaa koti la manjano ambapo anapima joto la mtoto kwa kutumia kipima joto cha kidijitali. Mtoto amevalia jezi nyekundu na amesimama mbele ya watoto wengine kadhaa wakiwa kwenye mstari. Huu ni umuhimu wa afya ya uma na usafi hasa kwa watoto wadogo.

Maafisa wa afya wanatoa huduma ya chanjo ya watoto, kwa akina watoto mtaalamu mmoja anashikilia mtoto kwa upole, huku mwingine akimpatia chanjo. Huduma hii ni muhimu inaendeshwa ili kuhakikisha afya njema ya jamii.

Nesi mmoja amevaa barakoa anajitaidi kumchanja mtoto mchanga, mama ameshika wanawe kwa upole, akimsaidia nesi kumchanja mtoto, watu wengine wanawatazama kwa makini. Hapa ni sehemu ambapo chanjo inafanyika kwa ajili ya afya.

Hii ni chupa ndogo ya dawa za asili. Dawa hii inaaminika kutibu magonjwa mbalimbali na hutumiwa sana katika matibabu ya jadi. Dawa hii inapatikana katika maduka ya dawa za asili na inauzwa kwa bei nafuu sana.

Hapa kuna dawa mbalimbali za asili zimewekwa kwenye vibakuli vyenye rangi ya kung'aa. Mwanamke mmoja ameshikilia dawa hizi, hizi dawa ni muhimu sana kwa matibabu ya afya.

Hizi ni dawa za asili ambazo zimetengenezwa kwa viungo vya asili. Kila chupa ina kifuniko cha rangi tofauti, zinatumiwa kutibu magonjwa mbalimbali na zimekua zikitumiwa kwa karne nyingi. Hizi zinatengenezwa na waganga wa jadi, na kuuzwa katika masoko ya wazi.

Tembe za rangi ya kijani zimetengenezwa kwa njia ya asili, zinatumiwa sana kwa matumizi ya kiafya. Baadhi ya tembe hizi zimetawanyika karibu na kijiko kidogo cha mbao, zikiwa tayari kutumiwa.

Kikombe cheupe kimejaa chai ya limau na kuna kipande cha limau; katikati yake kikiwa kimewekwa kwenye kitambaa cha kitani kando yake kuna vipande vingi vya limau na tangawizi. Hii dawa ya asili ya jadi vipo vitu vya asili ndani ya chombo kidogo cha mbao.